Ndani ya kiwanda kinachotengeneza bidhaa mbalimbali hasa pembejeo za kilimo. Wafanyakazi wakiendelea kuzipakia mbolea kwenye mifuko na kuishona, ili iweze kubebwa na kuingizwa mahali ambapo zitauzwa dukani.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, zinapatikana bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye vifungashio. Zenye maandishi yanaomuelekeza mtumiaji namna ya kuzitumia, ili kupata matokeo bora na yanayohitajika.

Gari kubwa inayotumika kusafirishia mizigo tofautitofauti imeegeshwa kando ya barabara, huku wanaume shupavu wakibeba mifuko iliyojaa mbolea, na kuipeleka ndani ya duka la pembejeo za kilimo.

Ndani ya kiwanda kidogo kinachotengeneza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo, wafanyakazi wakiendelea kuipima mbolea ili kutambua uzito wake kabla ya kuitoa na kuiingiza dukani.

Kifungashio aina ya boksi ambacho ndani yake ipo dawa kwa ajili ya mifugo wa nyumbani, kama vile: sungura, mbwa, paka na inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo limefunguliwa huku wakulima wakiingia na kutoka, wengine wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali huku mwendesha bodaboda aliyeagizwa mzigo akipakia na kuianza safari yake.

Vifungashio ambavyo ndani yake inapatikana dawa ya mifugo kama vile kuku na bata, inayowasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa mafua yanayoambukiza. Inapatikana kwenye maduka mbalimbali ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Wanaume wawili ambao ni wakulima, wakikusanya mbolea aina ya samadi inayotokana na mifugo, ili kwenda kuimwaga mashambani kabla ya kulima na baadae kustawisha mazao mengi na kuvuna ya biashara, ya chakula cha nyumbani na hata kupeleka nje ya nchi.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbali mbali za kilimo na dawa za mifugo, wauzaji wamevaa barakoa zinazowasaidia kuwakinga na harufu kali zinazotokana na sumu ambazo hutumika kuuwa wadudu wa kwenye mimea

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani inapatikana protini kwa ajili ya wanyama kama vile: mbuzi, ng'ombe au kondoo, kuwafanya wanenepe na kupata ukubwa unaoleta ushindani sokoni.

Wafanyakazi wa moja ya duka la pembejeo za kilimo, wakiwa mbele ya wateja wao wakiwaonyesha bidhaa mpya ya mbolea ambayo ipo kwenye vifungashio na ukubwa unaofanana, huku wakinadi kwa sifa kedekede ili kuwavutia.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki ndani yake vipo virutubisho kwa ajili ya kuku hasa wa kienyeji waweze kukua na kupata ukubwa unaostahili kuingizwa kwenye soko la kimataifa

Ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zimewekwa kwenye vifungashio vingi vya plastiki vyenye maandishi yanayomuelekeza, namna bora ya kutumia ili kupata matokeo yanayo tarajiwa.

Jengo ambalo lina urefu wa ghorofa moja, limewekewa tangazo linalowafanya wakulima watambue kwamba, ndani zinapatikana bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo, hivyo wanaweza kuingia nakujinunulia kwa ajili ya mashamba yao.

Vifungashio aina ya boksi ndani zipo dawa kwa ajili ya minyoo kwa wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa, paka, ng’ombe, kondoo. Na zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Ndani ya duka ambalo linauza pembejeo mbalimbali za kilimo, muuzaji ameketi vizuri juu ya meza ili aweze kumpatia maelekezo ya kina mkulima aliyefika, kutokea maeneo ya vijijini milimani.

Ndani ya duka linalo uza pembejeo mbali mbali za kilimo, mbolea nayo inapatikana kwenye ujazo tofautitofauti, kuanzia kilo kumi, ishirini na tano mpaka hamsini kwa wale wenye mashamba makubwa ya mazao ya biashara.

Viazi mviringo vimelimwa shambani, huku mazao yakiwa machache kutokana na udongo, ambao hauna rutuba ya kutosha na umwagiliaji usiotumia mfumo wa kisasa wa mabomba.

Wanaume wakulima wanaofanya shuguli zao vijijini, tayari wameyavuna mahindi na wameyakusanya sehemu moja, ili kuanza kuyabeba na kuyapeleka kwenye vichanja walivyovitengeneza; kuyaanika mpaka yatakapo kauka vya kutosha kuingizwa mashine.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo baada ya kuvunwa shambani vimeletwa kando ya barabara na kuwekwa ndani ya mifuko mikubwa; ili iwe rahisi kwa gari kupita, kupakia na kuanza safari ya kuvipeleka sokoni. Ambapo moja ya wateja ni wajasiriamali wadogowadogo ambao hupika chakula aina ya chipsi mitaani.

Wakulima wa biashara wa zao aina ya viazi mviringo baada ya kuvingoa na kuvikusanya sasa wanaweka kwenye mifuko, na kupeleka sokoni kwa kuwauzia wateja hasa rejareja wanaokwenda kupika chakula cha mtaani ambacho wengi wanaita chipsi.

Wakulima wa zao la mahindi, baada ya kukauka na kuyamenya, sasa wameyakusanya sehemu moja ili kuyasomba kupeleka eneo maalumu wanapoyakaushia, mpaka kufikia kiwango kinachofaa kupeleka machine, kusaga na kupata unga wa ugali unaouzwa dukani.

Migomba imepandwa shambani, kutokana na udongo wenye utajiri wa rutuba nyingi ya kutosha; ndizi kubwa zimetoka huku uzito ukizizidi migomba na wakulima wameamua kuweka miti, ili kuzisaidia zisivunjike kabla hazijakomaa.

Wanawake wawili wachapakazi ambao ni wakulima wa zao la biashara la kahawa wakiwa kwenye miti walioipanda na sasa wanachuma baadhi zilizoiva ili kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji na kuitumia kwa chai ya asubuhi ndani ya familia.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, amezipanda kwenye udongo usiokuwa na rutuba ya kutosha na matokeo yake zimetoka matunda madogo madogo, ambayo hayatapata ushindani pindi atakapozipeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi, wakulima wameyasubilia mpaka yakakauka shambani na sasa wameng’oa miti yake na wanamenya ili kuyatoa kwenye maganda na kwenda kuyaanika vizuri mpaka yatakapokauka.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo wakiendelea kuvuna shambani, na baadae kupeleka sokoni kuwauzia wateja mbalimbali hasa wale wa nyumbani, ambao huvipika kwa kuvichemsha huku wakichanganya na nyama ya kuku ya mbuzi au ya ng'ombe.

Zao la biashara aina ya tikitimaji, mkulima anafurahia wakati wa mavuno akiendelea kuyatoa shambani, baada ya kipindi kirefu cha uwekezaji wa nguvu kazi pamoja na pembejeo mbalimbali za kilimo.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya matango, baada ya kusubiria kwa mda mrefu sasa yamekomaa naa yupo tayari kuyachumaa na kupeleka sokoni kuwauzia wateja mbalimbali hasa wa rejareja, wanaokwenda kuyatembeza mtaani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti baada ya kuzivuna na kuzisafisha vizuri, wamezifungia ndani ya mifuko mikubwa mikubwa, tayari kuanza safari ya kuzipeleka sokoni na kuwauzia wateja hasa wajasiriamali wadogo wadogo ambao huenda na kuzipanga kwenye vibanda huko mitaani.

Mwanaume mpambanaji ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, zimezaa matunda makubwa na mzuri kutokana na vile ambavyo amewekeza kwa kununua mbolea ya kisasa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Mkulima aliyeweka mimea tofautitofauti shambani kwake, na sasa ameingia na kuvuna na kupakia kwenye toroli, ikiwa ni pamoja na: vitunguu maji, karoti, hoho, mbogamboga za majani; akielekea sokoni.

Mwanaume ambaye ni mkulima, amepanda mboga za majani kwenye shamba kubwa, zinazoitwa kabichi, na hazijastawi vizuri kutokana na ukosefu wa mbolea ya kisasa, ambayo inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya papai ambaye amepanda miti yake kwenye shamba ambalo halina rutuba ya kutosha, hivyo kupata mazao machache ambayo sio makubwa yanayoweza kupata ushindani sokoni.

Nanasi ambayo ni mojawapo ya zao la biashara, yakiwa yamezaliana kwa wingi na yenye ukubwa ambao haukutegemewa, kutokana na matumizi mazuri ya maji na mbolea ya kutosha; na yanakaribia kuiva, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi, wakiyakata miti yake na kumenya maganda yake, ili baadae kwenda kuyaanika mpaka yatakapofikia wakati wa kuingiza mashine na kusagwa.

Kutokana na ardhi iliyojaa utajiri wa rutuba ya kutosha mkulima amelima zao la biashara aina ya nyanya na zimetoa matunda makubwa akiyasubiria sasa kukomaa, kuiva, kuzichuma na kupeleka sokoni kuwauzia wateja hasa wale wanaokwenda kuzitembeza mitaani.

Viazi mviringo ambavo ni moja ya zao la biashara vimevunwa kwa wingi shambani, na sasa mkulima anavipakia kwenye mifuko kushona na kuianza safari ya kuelekea kwenye masoko makubwa, hasa yanayopatikana katikati ya mji.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya pilipili, ambazo mijini wanaziita mwendokasi tayari amezivuna na anapeleka kuzichakata, ili baadaye ipatikane bidhaa ambayo watu hupenda kuitumia kwa chakula.

Vitunguu maji vimepandwa kwenye shamba kubwa ambalo linatumia umwagiliaji wa kisasa, kwa kutumia mabomba vikiendelea kustawi vizuri na kukaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Miti ya papai imepanda shambani. Ni mbegu refu ambayo ipo kwenye rutuba ya kutosha hivyo kupelekea kutoa matunda makubwa, na sasa mkulima anayasubiria yakomae na kuiva ili ayapeleke sokoni.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, huku mabomba yamepitishwa katikati yakiendelea kumwagilia. Wakulima wanatembea wakivitazama na kukagua, ili kuona kama kuna wadudu wowote walioanza kuvishambulia.

Mfanyabiashara anayefanya kilimo cha mazao mengi, amewaajili vibarua shambani kwake wakiendelea kuvuna vitunguu maji, ili baadae viwekwe kwenye mifuko na kushonwa na safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji wakivivuna toka shambani, vikiwa vimestawi kwa wingi kutokana na utunzwaji na umwagiliaji mzuri na sasa wanavipeleka, kiwandani kuchakatwa na kupatikana bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na viungo vya chakula.

Mwanaume ambaye ni mfanyabiashara wa zao la biashara aina ya nanasi ametoka mjini na kuja kuyafuata shambani akisubiria mkulima kuyavuna na kuanza safari ya kupeleka sokoni.

Mwanaume anayejishughulisha na kilimo cha viazi mviringo akifurahiya mazao yake yanayotokana na kutumia mbolea nzuri inayopatikana kwenye maduka yote ya bidhaa za kilimo

Ghala lililotengenezwa kienyeji kwa kutumia matawi ya miti iliyokauka, inatumika kuhifadhia mahindi yaliyovunwa shambani yakiwa mabichi, ili hatimaye yakauke vizuri na kufaa kupeleka mashine kusagwa.

Shamba lililopandwa miti mingi ya kahawa iliyojaa rutuba ya kutosha, imesababisha mazao mengi na yanaendelea kuiva huku mkulima akisubiria yawe tayari, kuchuma na kupeleka kiwandani ili kuchakatwa na kusindikwa.

Mwanamke mpambanaji ambaye ni mjasiriamali mdogo, akiwa shambani anazipima nyanya kwenye vifurushi vidogovidogo, ili kuwauzia wateja wote wanao kuja kuzifuata ili kwenda kuziuza maeneo ya mijini.

Wafanyabiashara wa ndizi mbivu baada ya kuzinunua zikiwa mbichi na kuzichanachana kwa vichane vyake, sasa wanazipangilia kwenye maboksi ili kwenda kuziivisha kwa kutumia nishati ya umeme ambazo hutumia muda mfupi.

Wakulima wa moja ya zao la biashara aina ya nanasi wakiyavuna na kuyajaza kwenye maboksi ya plastiki, ili mteja anayekuja kununua shambani akifika aweze kupakia kwenye gari na kuanza safari ya kwenda kuwauzia watu wa viwandani na hata wale wajasiriamali wadogowadogo wanaoyachonga na kuuza mitaani kwa vipande.

Wakulima wa zao la biashara aina ya mahindi baada ya kuvuna yakiwa mabichi na kuyahifadhi kwenye ghala, ambapo sasa yamekauka kufikia hatua ya kuyalepeka kiwandani kuchakata na kusindika na badae zipatikane bidhaa tofautitofauti kama vile: unga wa ugali.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akiwa amevalia mavazi yake ya kazi, anapita na chombo na kuzichuma zile baadhi ambazo zimeanza kuiva, ili kwenda kuzitumia yeye na familia yake.

Kijana wa kiume mpambanaji akiendelea kuyavuna mahindi ambayo ni moja ya zao la biashara yakiwa mabichi, ili kuyapeleka sokoni na kuyauza hasa kwa wajisiriamali wadogowadogo, wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Wakulima wanaofanya kilimo cha mazao ya biashara, wamevuna nyanya nyingi toka shambani na sasa wanaziweka kwenye maboksi ya mbao, ili safari ya kuelekea sokoni ianze kwa sababu wanasafiri usiku kucha kuweza kuwahi wale wateja wanaonunua kwa jumla na kupeleka nje ya nchi.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa, akiwa anazichuma kwenye mti ambao tayari umekauka, ili kupata kiasi kitakachomtosha yeye na familia yake wakati wa chai ya asubuhi.

Wanunuzi mbalimbali wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wamefika shambani wakiwa pembezoni mwa mkulima wakiendelea kuchagua ili kuridhika na mzigo ambao umewekwa kwenye mifuko tayari na kuibeba kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani vikiwa, na maganda ya rangi mbili ya nyekundu na nyingine ya maziwa, tayari kupelekwa sokoni kwa watumiaji wa nyumbani, migahawani mpaka mahoteli makubwa.

Nyanya zimelimwa kwenye shamba kubwa na tayari miti ya kuzifungia imewekwa, ili zikianza tu kuchanua maua zifungwe ili kuepusha kupata unyevuunyevu na kupukutisha matunda.

Mkulima wa mazao ya biashara kama vile viazi mviringo amewaajiri watu wengi shambani kwake ili kuving'oa, kuvisafisha, kuvipanga kwenye mifuko na baadaye kubeba kupakia ndani ya gari ili aanze safari ya kuelekea kwenye masoko makubwa hasa yanayopatikana mbali na kijijini.

Ndani ya shamba kubwa la biashara zimepandwa nyanya na sasa zinavunwa kwa wingi zimepangwa kwenye maboksi tayari kwa safari ya kuelekea sokoni ili kuwauzia wajasiriamali wadogo wadogo wanaokwenda kuziuza kwenye vibanda vyao mitaani.

Wanaume wanaoishi maeneo ya vijijini wanajishughulisha na ukulima wa mazao tofauti tofauti ya biashara, na sasa wanayavuna mahindi yakiwa mabichi ili kwenda kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo hasa kinamama wanayoyachemsha na kutembeza mtaani.

Mwanamke ambaye ni mkulima wa moja ya zao la biashara aina ya pasheni, akiyakagua wakati ambao yanakaribia kuiva, ambayo hupelekwa kiwandani na kuchanganywa na mengine kama vile nanasi na embe na hatimaye kupatikana juisi iliyo tamu na nzuri.

Mwanamume mkulima aliyesimama kando ya mti wa mwembe akitoa malalamiko yake kwa mtaalamu wa kilimo aliyemtembelea, huku akitaka kufahamu kwa nini hakupata mazao mengi ya kutosha.

Kijana mchapa kazi anayejishughulisha na kilimo cha biashara cha mahindi. Tayari yamekomaa anayakagua ili aweze kuyavunja yakiwa mabichi, kwenda kuwauzia wateja mbalimbali wakiwemo wale wajasiriamali wanaouza baada ya kuyachoma kando ya barabara.

Kutokana na matumizi ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mkulima ameutumia, kisawasawa na hatimaye amepata mazao mengi ya biashara aina ya nyanya amezipakia kwenye maboksi ya plastiki ili kuanza safari ya kuzipeleka kiwandani kuchakatwa na baadae zipatikane bidhaa nyingine zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mwanamke mchapakazi anayeishi maeneo ya vijijini, baada ya kulima zao la biashara aina ya viazi mviringo, sasa anavichimba kwa mikono yake kutoka kwenye ardhi ili baadaye akavioshe na kupakia kwenye mifuko ili aanze safari ya kwenda sokoni, ambapo pana umbali mrefu kutokea eneo analoishi.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa kwenye shamba kubwa mkulima tayari amezifunga kwenye miti yake maalumu, ili kuepuka kuoza kwenye udongo na chache zimeanza kuiva na zikiacha nyingi, zikiendelea kukomaa na baadae ziweze kuwa tayari pia kuchumwa.

Migomba ambayo huzaa zao la biashara aina ya ndizi, imepandwa ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa; kabla ya kustawi na baadaye kuchanua maua ili kutoa mzigo ambao utatumika kuuzwa sokoni, na hata kuingizwa kiwandani.

Wakukima wa zao la biashara aina ya parachichi tayari wamezivuna baada ya kuzisubiria kwa muda mrefu, wameziweka kwenye maboksi wakijiandaa kwa safari ya kuelekea mjini ili kuziuza kwenye masoko makubwamakubwa, hasa kwa wateja wanaozisafirisha kwenda nje ya nchi.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya; zikiwa sasa zimefikia wakati wa kuchumwa baada ya kuiva vizuri, ili kuzipeleka sokoni kuwauzia wateja hasa wa rejareja; wanaokwenda kuzitumia kutengenezea bidhaa tofautitofauti kama vile pilipili inayouzwa sokoni.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa kilimo toka mjini, amefunga safari mpaka kijijini, kumtembelea mzee ambaye amelima zao la biashara aina ya nyanya, ili kuendelea kumpatia elimu na hatimaye kuvuna mazao mengi ya biashara.

Mfanyabiashara baada ya kuajiri vibarua shambani kwake, wamezichuma nyanya na kuzipangwa kwenye maboksi na sasa wanajiandaa kuzipakia kwenye gari na safari ya kuelekea kiwandani ianze ili kwenda kuzichakata zipatikane bidhaa, zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mkulima anayefanya kazi ya kusia mbegu tofautitofauti, tayari ameziweka kwenye viriba vidogovidogo; akisubiria ziweze kumea na kupatikana miche iliyo bora, ili kuihamishia kwenye bustani yake iliyopo nje.

Mkulima ambae anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani kwake, amezisia mbegu kwenye vyombo ambavyo amevipakia udongo mpaka juu, na sasa zimeota anazisubiria ziweze kustawi na miche ikomae na kuhamishia kwenye shamba lingine.

Wanawake wawili wakulima wa bustani ndogondogo wakiwa wamepanda mboga za aina tofauti kama vile: figiri, chainizi, majani ya maboga na wameshazichuma kwa awamu kadhaa wanaendelea kuzimwagilia, ili wazifaidi wao na familia pamoja na majirani waliowazunguka.

Mwanaume ambaye makazi yake ni vijijini, baada ya kuzivuna kabichi nyingi toka shambani; amezikusanya kando ya barabara huku akisubiria gari ifike kuzipakia na kuelekea mjini kuziuza, hasa kwa wajasiriamali wadogowadogo; ambao huenda na kuzikata vibandani na kuziuza kwa vipande.

Mkulima ambaye anafanya kilimo chake cha bustani ndogo ya nyumbani, amepanda migomba michache ya ndizi na tayari imetoa zikiendelea kustawi, akisubiria baadae zikomae kuzivunja kwa ajili ya familia yake.

Mkulima mdogo wa bustani ya nyumbani, baada ya kuzichuma mboga kwa awamu kazaa anazimwagilia maji na kuzipalilia kwa mara nyingine, ili ziendelee kustawi na kuchuma kwa familia yake na majirani walio mzunguka.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo, zikiwa zimemea, kustawi na kufikia hatua ya kati, kabla ya kukomaa na kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya familia na hata kwenye migahawa midogomidogo.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, ikiwa imewasili tayari kijijini katika shamba kubwa la mazao ya biashara ili kuanza kulima na baadaye kusawazisha, kuwapatia wakulima nafasi ya kusia mbegu ili baadaye wapate miche iliyo bora zaidi.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye mashine za kisasa kwa kutumia mfumo usiotumia udongo; zinastawi na karibia zinafikia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Baada ya msimu wa mavuno kupita sasa shamba limejaa majani mengi, na mkulima amechukua moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, ili kuyakata na baadae kuyachoma na kuweza kusia mbegu ambazo ameziandaa tayari.

Kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo mkulima, amepanda vitalu vidogovidogo vingi, ambavyo ameweka mimea tofautitofauti kama vile mboga mboga, matunda, miti ya porini bila kusahau maua.

Shamba kubwa ambalo lililojaa majani tele kutokana na mvua nyingi zilizotoka kunyesha hivi punde, na sasa moja ya mashine ya kilimo inapita kuyakata na baadaye kukusanywa na kuchomwa ili wakulima waweze kuendelea na shughuli zao.

Wanaume wawili wapo juu ya moja ya mashine ya kulimia aina ya trekta mmoja akiendesha na tayari ameweka meno yake kwenye ardhi, ili kuendelea na zoezi hili mpaka kulikamilisha na kuwapa wakulima fursa ya kuja kuzisia mbengu.

Moja ya mashine, ambayo inatumika kwenye kilimo kwa ajili ya kukatia majani, ipo katikati ya shamba kubwa ambalo yameota kwa wingi kutokana na mvua nyingi zilizonyesha ili kuhakikisha linakuwa tayari kwa kulimwa na wakulima kuendelea na shughuli zao.

Mashine inayotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa, tayari mboga za majani zimepandwa ndani yake ambazo ni chainizi zinazosifika kwa utajiri mkubwa wa virutubisho, ambavyo hususani watoto wadogo wanavitaji kwenye kila mlo wa siku.

Mbogamboga zimepandwa kwenye mashine za kisasa zinazotumika kwenye kilimo na tayari zimefungwa kamba maalumu ili kuziwezesha kutambaa na kuzaliana zaidi, ili baadaye kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mashine zinazotumika hasa kwenye kilimo cha kisasa, mkulima amepanda miche tofautitofauti ya maua na mboga za majani zimemea, na sasa zikiendelea kustawi ili kufikia wakati wa kukomaa, kuchumwa, na kupelekwa nyumbani kwa matumizi ya familia na hata majirani waliowazunguka.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ikiwa imeweka meno yake ardhini nakutimua vumbi wakati ikilima, ili kuhakikisha udongo wote unatifuliwa nakuwa tayari kusiwa mbegu.

Madhara ya mvua nyingi zilizonyesha mfululizo shamba kubwa sasa limejaa majani mengi na moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo kwa ajili ya kuyakata, imefika ili kuanza kazi hii na baadaye kuwapatia kulima fursa ya kuendelea kuzisia mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, hasa cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba ambalo tayari limelimwa, inaendelea kusawazisha matuta yote na mashimo, ili kumpa nafasi mkulima kuzisia mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo katikati ya shamba lililokuwa tayari, ikiendelea kusawazisha yale mabonde yote yaweze kuondoka, na wakulima kupata fursa ya kuendelea na shughuli za upandaji.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo; yenye rangi nyekundu, ipo katikati ya shamba ikichimba na kutengeneza tuta; ambalo wakulima wanalitumia kuweza kupanda mbegu za miche tofautitofauti, ili baadaye kuzihamishia kwenye mashamba makubwa.

Mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa, tayari zimepandwa mboga mbalimbali ambazo ni chainizi, zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa, kuvunwa na kuingizwa kiwandani, ili zichakatwe na baadaye zipatikane bidhaa nyingine.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ipo katikati ya shamba kubwa, lililojaa majani ili kuanza kulima na baadae kusawazishwa na kuwapatia wakulima fursa ya kusia na kupanda miche hapo baadae.

Ndani ya shamba kubwa la kilimo cha kisasa cha biashara, vumbi linatimuliwa na moja ya mashine inayotumika kulimia, aina ya trekta; ikiendelea kukamilisha zoezi hili na kuwapatia wakulima fursa ya kusia, na baadaye kuipata miche iliyo bora na mavuno ya kutosha.

Kwa kutumia mashine ya kisasa ya ukulima, mkulima amepanda mboga za majani aina ya Spinachi na zimenawiri vizuri. Akisubiria ziweze kukomaa kuzichuma na kwenda kuwauzia watu wa viwandani.

Mkulima kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo, amepanda mboga za majani kwa mafungumafungu ili ziweze kupata nafasi kubwa za kustawi, na hatimaye apate mazao mengi ya kupeleka sokoni na hata viwandani.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya matuta yaliyopandwa mboga aina ya majani ya maboga na pembeni ipo majani ya mchaichai ambayo hutumika kuongeza ladha na harufu nzuri.

Wanaume wawili wapo juu ya moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, baada ya shughuli ya kulima shamba kubwa kwa muda mrefu, sasa wanapumzika ili baadaye kuendelea na safari ya kurejea nyumbani.

Mkulima anayesia vitalu mbalimbali na kufanya kuwa biashara yake pendwa, tayari miche imekuwa akisubiria iweze kukomaa na kuwauzia wakulima tofautitofauti hasa wanaofanya kilimo cha biashara cha mazao mengi.

Mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa, kwa ajili ya kulima mashamba imeingia na kuweka meno yake ndani ya ardhi ili kuanza shughuli hii ya kusawazisha, ili wakulima waweze kupata nafasi ili waweze kuja na kuendelea na shughuli zao.

Moja ya mashine ndogo zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ipo katikati ya shamba kubwa ambalo limetoka kuvunwa, ili kuweza kuyakata majani mengi yaliyoota na kuliandaa tayari kwa kulimwa, na baadaye kusiwa mbegu tofauti tofauti.

Shamba kubwa ambalo tayari limeshalimwa kwa kutumia mashine ya trekta, sasa nyingine ipo inaendelea kuchimba na kuweka tuta kubwa, ambalo mkulima atalitumia kuzisia mbegu zake, na kuzisubiria ziote zimee na kupata miche iliyo bora.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo hasa ya kisasa ikichimba shimo dogo na baadae kulisawazisha na kutengeneza kitalu ambacho mkulima atazisia mbegu zake na kuzisubiri ziote apate miche ya kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Shamba kubwa ambalo limejaa majani mengi kutokana na mvua zilizotoka kunyesha. Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo tayari imefika ilikuzikata, kuyakusanya na kuchomwa ili badae trekta ije kulima.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, iko katikati ya matuta ambayo tayari yamepandwa mimea, ikichimba mashimo ili kuweza kuyatandika mabomba, ambayo hutumika kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Neti ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya uvuaji samaki ikiwa katikati ya bwawa na zimeingia kwa wingi, wavuvi wakijiandaa kuweza kuivuta na kwenda kuwatoa tayari kuwaingiza sokoni.

Nafaka tofauti tofauti za chakula zinauzwa ikiwa ni pamoja na maharage, mtama, uwele, ulezi, na njugu mawe ambavyo vyote vinapimwa kwa kutumia kikombe na siyo mizani.

Mahindi lishe tayari yamevunwa shambani yanaelekea sokoni Kwa wanunuzi hununua na kwenda kuyachanganya na nafaka nyingine kama vile ulezi, mtama, uwele wanakwenda kusaga na kupata unga mzuri wa lishe hasa kwa watoto wanaoanzia umri wa miezi sita.

Mtaalamu wa misitu amewatembelea wakulima ambao husia mbegu na kustawisha miche ya miti tofauti tofauti, ili kuzijua changamoto wanazokabiliana nazo kwenye shughuli zao za kila siku.

Eneo la msituni ambalo lina asili ya majimaji yasiyokauka, kwa kiswahili wanayaita "Matindiga", huku mimea yote iliyoko kando ikiwa inanyonya unyevunyevu kutoka ndani yake na kustawi kwa wingi.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji pekeake, mkulima mdogo amepanda bustani ya mboga za majani aina ya chainizi, zimemea akusubiria ziweze kukomaa na kuzichuma kwa matumizi ya nyumba yake.

Mkulima anajishughulisha na kilimo cha kupanda vitalu, amevipanda kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia maji pekee yake, na mimea imeota akisubiria miche yake ikomaee kuweza kuuza.

Mkulima anayefanya kilimo kwenye bustani ndogondogo, amepanda mbegu za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo na zinakaribia kukomaa avune kwa matumizi yake na familia bila kuwasahau majirani waliomzunguka.

Chombo ambacho hutumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hutumia maji peke yake, tayari chainizi mboga za majani zimepandwa zimestawi vizuri zikikaribia kuvunwa kwa matumizi ya chakula cha familia.

Mpanda bustani akiwa ametumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, ameweka mboga za majani na maua yamestawi vizuri, akizisubiria zikomae kuchuma kwa ajili ya matumizi ya familia.

Kwa kutumia vifaa vya kilimo vya kisasa mkulima amejipandia mimea ya mboga za majani na sasa anaendelea kuiangalia kwa umakini, ili kuhakikisha anapata mazao mengi kwa ajili ya biashara ili kupata fedha za kujikimu kimaisha.

Mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zimepandwa mboga na maua, vikiendelea kustawi vizuri zikikaribia wakati wa mavuno na kutumika kwaajili ya familia na majirani walio mzunguka mkulima huyo wa bustani ndogondogo.

Mkulima ambae anaejishughulisha na bustani ndogondogo katika jamii yake, ametumia mfumo wa kisasa wa kupanda mbegu tofautitofauti za mboga ikiwa ni pamoja na spinachi, ambazo zinashauriwa na madaktari kutumiwa angalau kwa mlo moja katika kila familia.

Mkulima anayejishughulisha na bustani ndogo ndogo, amepanda mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji bila udongo, tayar zimekuwa na kustawi akisubiria zikomae kuzichuma kwa ajili ya familia yake.

Mboga za majani aina ya chainizi, zinazosifika kuwa na utajiri mkubwa wa madini zinazotumika kwa mwili wa binadamu. Zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake na zimestawi na kunawiri vizuri.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye shamba ambalo linatumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, zimemea na zipo kwenye hatua za mwanzoni zikiendelea kustawi mpaka wakati wa kukomaa na kuvunwa kwa matumizi ya chakula cha familia.

Mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayo tumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo na tayari zinaendelea kustawi na kufikia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kuingizwa sokoni kwa matumizi ya chakula na hata viwandani.

Mkulima anayefanya kilimo cha biashara ametumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, kupanda mboga nyingi za majani huku zikikaribia kukomaa kuchumwa kupelekwa sokoni na hata viwandani, ili ziweze kuchakatwa na baadae zipatikane bidhaa zitakazouzwa ndani ya nchi mpaka masoko ya kimataifa.

Mboga za majani aina ya chainizi zenye utajiri mkubwa wa virutubisho kwa ajili ya mwili wa mwanadamu, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo zikiendelea kustawi vizuri.

Shamba kubwa linalotumika kupanda mazao mengi hasa ya biashara, linaendelea kulimwa na moja ya mashine za kulimia linaitwa trekta. Ili baadaye kuwapatia wakulima nafasi ya kuendelea kusia mbegu na hatimaye kupata mavuno ya kutosha.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wamejaa kuku wa kienyeji wenye rangi moja ambayo inafanana, wakiendelea kunywa na kula chakula ambacho kimechanganywa na madini yanayowapatia afya na kuwawezesha kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Ndani ya zizi kubwa ambako wanafugwa ng'ombe wa maziwa, wakiwa na afya nzuri wamenona wakipendeza na rangi zao nzuri wakingojea wakati wa kutolewa na kwenda machinjioni, ili nyama yake itumike kiwandani kutengeneza bidhaa nyingine.

Nguruwe wengi wamejaa ndani ya banda, ambao wamelishwa vizuri wamenenepa na sasa wamepata ukubwa ambao unafanya wabanane, wakisubiria mfugaji aje kuwatoa mmoja baada ya mwingine na kuwapeleka buchani.

Baada ya kuvunwa kutoka shambani, moja ya zao la biashara aina ya pilipili hoho, zimeingizwa kiwandani na wafanyakazi wanaziandaa ili baadaye ziingizwe kwenye mashine kuchakatwa na kusindikwa, baadaye zipatikane bidhaa mbalimbali kama vile viungo vya chakula.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, yamestawi vizuri, yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni, kutokana na matumizi mazuri ya mbolea inayopatikana, kwenye maduka yote yanayojihusisha na pembejeo za kilimo.

Shamba kubwa limepandwa mahindi ambayo ni moja ya zao la biashara, yakiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa; yakisubiria kupaliliwa na kuwekewa mbolea ya kisasa; inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo ili kuyastawisha na badaye kupatikana mavuno mengi.

Wafanyakazi wa kiwandani wamevalia mavazi yao ya kazi pamoja na barakoa, wakiendelea kuyaandaa maparachichi yaliyofikishwa tayari, ili baadaye kwenda kuchakatwa, kusindikwa na kupatikana bidhaa zitakazouzwa ndani na nje ya nchi.

Mkulima anayejishughulisha na zao la biashara aina ya vitunguu maji, amevivuna na kuvijaza ndani ya ghala, na sasa anawauzia wateja wote wanaokuja kumtembelea na kununua rejareja, akiwapimia kwa kutumia sado.

Moja ya mazao ambayo huingizwa kiwandani na kuchakatwa, na baadaye kupatikana juisi safi aina ya nanasi; yamelimwa kwenye shamba kubwa, yamestawi vizuri, yakikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia matawi ya miti yaliyokauka, wamejaa ng'ombe wengi wa maziwa, ambao wana rangi na muonekano na ukubwa ulio sawa, wanaotumika kutoa bidhaa hii muhimu, kwa ajili ya watu mbalimbali hasa wagonjwa waliopo mahospitalini.

Vifaranga wengi baada ya kutotolewa kwa kutumia mashine, vimejazwa kwenye banda kubwa, wakiendelea kula na kunywa maji ambayo yamechanganywa na chanjo ambazo zinawakinga na magonjwa mbalimbali.

Baada ya mkulima kuyavuna mahindi toka shambani, sasa ameyaanika kwenye vichanja ambavyo amevitengeneza, yaendelee kukauka na baadae yafikie hatua ya kuingiza kiwandani kuchakatwa, zipatikane bidhaa tofautitofauti kama vile unga wa ugali.

Zao la biashara aina ya maharage yamelimwa juu ya matuta, kwenye shamba kubwa ambalo kwa kawaida hutumika sana maeneo ya mijini. Pale ambapo familia itapika chakula aina ya wali na kuyachanganya pamoja.

Mwanaume anayeishi maeneo ya vijijini anajishughulisha na kupanda kitalu cha miti, na sasa anaimwagilia kwa kutumia mfumo wa mikono na akisubiri iweze kukomaa na kupata miche bora, ya kuwauzia watu hasa wanaotunzaa misitu.

Shamba kubwa ambalo linalimwa mazao mengi ya biashara, baada ya kupigwa matuta mazuri yaliyo nyooka na kuwekwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa mabomba, sasa mkulima anasubiria mbegu zake zipate unyevu wa kutosha na hatimaye zipate kuota.

Kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba ya kulazwa shambani, maharage yamekuwa na kustawi kwa wingi huku mkulima akiendelea kuyasubiria mpaka yatakapokomaa vizuri na kuyapeleka sokoni.

Katika shamba kubwa lililopandwa maharage, umwagiliaji unaendelea kwa kutumia mabomba ya kisasa yanayosambaza maji eneo lote, kuhakikisha yanastawi vizuri na kupatikana mavuno mengi baadaye.

Mimea imepandwa kwenye shamba ambalo ni kame, udongo hauna rutuba ya kutosha na sasa mkulima ameweka mabomba ambayo yanatokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili angalau ipate unyevunyevu utakaozisaidia kuota na kumea zaidi.

Kijana mwanaume ambaye ni mtalamu wa mfumo mpya wa umwagiliaji, akiyapanga mabomba kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara, ili yaweze kumwagilia vizuri na hatimaye mkulima apate mavuno mengi yakutosha.

Baada ya shamba kulimwa kwa kutumia mashine ya kisasa aina ya trekta, sasa mtaalamu wa umwagiliaji amefika na anayapanga mabomba shambani, ili mkulima anavoanza kuzisia mbegu zipate unyevu wa kutosha na hatimae mazao mengi ya biashara.

Ardhi iliyotambarare ambayo majani yake yamekauka kabisa na miti ikiwa karibuni kupotea, kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Huku mlima uliopo mbele nao ukiwa unakaribia kukauka kabisa.

Eneo ka ardhi iliyotambarare ambayo imejaa uoto mwingi wa asili kama vile majani, maua; huku kando ikiwa imezingirwa na msitu uliojaa miti ambayo ndani yake, pia kuna viumbe hai kama vile nyoka wenye sumu kali.

Bwawa la maji limepita katikati ya ardhi iliyoko tambarare, maji yake yakiwa yametuama kwa utulivu, huku limezingirwa na majani mengi na maua madogomadogo kuyafanya mazingira yawe mazuri.

Ndani ya mbuga za wanyama majani mengi yamekauka kwa upungufu mkubwa kwa mvua, huku mazingira yakipendezeshwa zaidi na tembo ambaye anatembea mwendo mzuri wa kujidai.

Bwawa dogo liliochimbwa kwakutumia mashine za kilimo, limejazwa maji na sasa samaki wanaendelea kuzaliana, huku likizingirwa na uoto wa asili kama vile majani na mimea mbalimbali ya kondeni.

Ardhi ambayo iko tambarare na kwa mbele umesimama mlima mrefu, ulio na utajiri mkubwa wa miti ambayo watu wengi wa vijijini huenda kuchuma majani yake ili kujitengenezea dawa tofautitofauti.

Eneo ambalo limejaa vilima vidogovidogo, huku kukiwa na utajiri mkubwa wa uoto wa asili, kama vile: majani ya kondeni, maua, miti mirefu kwa mifupi, yote yenye kijani kibichi, kuyafanya mazingira yawe na mandhari ya kumvutia kila mtalii anayekuja kutembelea.

Ardhi iliyo tambalale, ambayo ina majani machache na sehemu nyingine yameanza kukauka, huku miti nayo ikiwa mifuimifupi iliyo mbalimbali kutokana pia na upungufu wa mvua ambazo hazijanyesha kwa kipindi sasa.

Mfereji wenye maji yanayotiririka, umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare, ukielekea maeneo ya bondeni; ambapo wakulima wanafanya kilimo waweze kuyatumia kustawisha mazao yao.

Katikati ya bonde lipo bwawa linalotumiwa na wakazi katika kuzalisha samaki wa aina tofautitofauti, huku ikiwa limezingirwa na majani mengi miti midogo midogo kufanya mandhari iweze kuvutia zaidi.

Bwawa ambalo lipo katikati ya msitu mdogo, limejazwa maji likiendelea na uzalishaji wa samaki, huku majani na miti iliyojaa kijani kibichi, ikifanya mazingira yapendeze na kuvutia zaidi.

Ardhi ambayo ipo tambarare isiyokuwa na vilima vyovyote vidogovidogo, imejaa utajiri wa majani yaliyo na kijani kibichi na miti midogomidogo, Ikitoa hewa nzuri kwa wakazi wote wanaoishi na kupita.

Mfereji wenye maji taka unaotirirka ambao umejichimba wenyewe kutokana na mafuriko, yaliyoshuka toka milimani yanaelekea maeneo ya bondeni ambapo yameathiriwa na mvua hizi kwa kiasi kikubwa.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu mdogo, ambao unaendelea kukauka na kuwa na ukame kutokana na ukosefu wa mvua, ambazo hazijanyesha kwa muda mlefu hivyoo kusababisha majani kuanza kukauka na miti kuendelea kupukutika.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa uliojaa miti na majani mengi, yanayotambaa kuufanya kuwa na giza wakati wote hata mchana hivyo ni hatari kwa mtu yeyote kutembea nyakati za usiku.

Mfereji mdogo wenye maji taka yanayotiririka umepita katikati ya msitu mdogo ambao umejaa majani mengi, na miti michache midogomidogo, huku yote ikiwa na kijani kibichi kuyafanya mazingira yawe na mwonekano unaovutia.

Msitu mdogo ambao ni wa ardhi iliyo tambarale unejaa uoto mwingi wa asili kama vili miti midogomidogo maua mengi ya kondeni pamoja na majani yanayotambaa huku mazingira yajiongezewa uzuri kwa jua linalokaribia kuzama.

Eneo la ardhi ambalo ni tambalale na lenye milima midogo midogo, majani yanaendelea kunyauka na miti kupotea kutokana na ukosefu wa maji na mvua kwa muda mrefu.

Wanaume wanaojishughulisha na kazi ya kulina asali, wamevalia mavazi yao ikiwa ni pamoja na kofia zinazofunika nyuso zao na mwili mzima ili kujihakikishia kwamba hawapati madhara yoyote yanayotokana na kuumwa na nyuki.

Kuku wa kienyeji wanaofungwa nyumbani, wakiwa na muonekano mzuri na ukubwa na wenye afya bora, wamefunguliwa kutoka kwenye banda ili waweze kupata hewa ya nje, na baadae, ikifika jioni waweze kurudi na kufungiwa tena.

Ndege wanaofugwa nyumbani aina ya kanga, wenye rangi zao za kupendeza wamefunguliwa kutoka nje ili wale majani yenye virutubisho tofautitofauti, ambayo husaidia kutaga mayai makubwa kuliko ya kuku.

Kuku wa kienyeji wanaofugwa nyumbani wakiwa na muonekano na afya njema, wamefunguliwa na kutoka nje ya banda, ili wapate hewa na kula majani ambayo yatawasaidia kupata virutubisho mbalimbali.

Mwanaume anayefuga bata, amewafungulia na kuwatoa nje ya banda lao ili wapate hewa wasafi na kula wadudu pamoja na majani, yanayowasaidia kupata virutubisho tofauti tofauti ili kutaga mayai makubwa yatakayokuwa na ushindani sokoni.

Mwanaume ambaye anajihusisha na ufugaji wa kuku wa kienyeji pembezoni mwa mji, wakiwa wamezaliana kwa wingi na sasa yupo tayari kuwaingiza sokoni. Huku amewashika wawili ili kuonyesha jinsi walivyo na ukubwa unao hitajika sokoni.

Kuku wa kienyeji wamejaa ndani ya banda kubwa ambapo wanaendelea kula vyakula vyao vya kila siku na kunywa maji, huku wataalamu wa mifugo wakiendelea kuwa chunguza na kuwadadisi, ilikujua kama wanachangamoto yoyote kama vile magonjwa yanayo weza kuambukiza.

Mjasiriamali mdogo anayefanya shughuli za duka vijijini tayari amerudi kutoka mjini, na kuleta mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile nyanya ili kuwarahisishia wakulima hasa wa milimani kuzifuata eneo la mbali.

Mkulima anaye jishuhulisha hasa nakilimo cha vitalu amepanda mimea tofautitofauti kw a kutumia mashine za kisasa, huku ikiendelea yote kumea na kustawi mpaka wakati itakapo komaa vya kutosha.

Mkulima amesia kitalu cha mimea mingi tofautitofauti kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, imekuwa anasubiria mechi iweze kukomaa na kuwauzia wateja tofautitofauti hasa wanaokwenda kupanda miti eneo la msituni.

Mkulima amepanda zao la biashara aina ya maharage kwenye shamba lenye udongo uliojaa utajiri wa rutuba tele. Huku ametandika mabomba ya umwagiliaji wa kisasa kuhakikisha yanapata unyevu ili baadaye aweze kuvuna mavuno mengi ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi baada ya kuvunwa shambani na kukaushwa, yamejazwa kwenye mifuko tayari kuingizwa mashineni yaweze kusagwa vizuri, na unga wake kuuzwa kwenye maduka mbalimbali ya mitaani.

Shamba kubwa linalotumika hasa kwa ajili ya mazao ya biashara, yamepandwa mahindi yakiwa kwenye hatua za mwanzoni, huku mkulima akipalilia na kuweka mbolea ili hatimaye aweze kuvuna mavuno mengi.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, vimewekwa vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za mimea tofautitofauti, kama vile maua mazuri ya kondeni, ambayo mara nyingi hupandwa kando ya ukuta wa nyumbani.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na zinauzwa dukani kwa ajili ya wateja wote wa nyumbani na wa misitu, zikiwemo maua mazuri ya kondeni yanayovutia yakiwemo kwenye kila nyumba.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zimewekwa kwenye vyombo ambavyo ni vibakuli na sahani, vimewekwa vyote juu ya meza ili kila mteja anayefika aweze kuzitambua, kuzikagua kabla hajanunua.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki ndani yake kuna mbegu za mboga za majani aina ya spinatchi na maelekezo namna ya kuzi siha

Wanaume wanaoishi pembezoni mwa mji, vijiji ambavyo hasa vinajishughulisha na kilimo, wakiendelea kusia mbegu ndani ya kitalu ili kuhakikisha wanapata miche ya kutosha kwa ajili yao na majirani waliowazunguka.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki ndani yake zipo mbegu za mboga za majani, zikiwa tayari kuuziwa wakulima tofautitofauti kama vile wanaolima mashamba makubwa ya biashara, na hata bustani ndogondogo za kwenye familia.

Mbegu za mimea tofautitofauti zinauzwa hasa kwa wakulima wa vijijini ambapo hawazipati zile zilizopita kiwandani na kuchakatwa, ambazo hizi hupimiwa kwa kutumia kikombe na wanaenda kuzichambua.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zinauzwa dukani zikiwemo zile za karoti, mboga za majani, pilipili hoho ili wakulima waweze kuzinunua kwenda kuzisia hasa wale wanaofanya biashara ya kuuza miche.

Mbegu za mahindi zimepandwa kwenye shamba kubwa na sasa zimeota, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, yamestawi vizuri kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji na mbolea ya samadi, ambayo inatokana na wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi.

Mbegu za mimea tofautitofauti zinauzwa, zikiwa zimewekwa kwenye mifuko midogomidogo ambayo mteja akifika hupimiwa kwa kutumia mizani, na yeye huenda kuzichambua ili apate zile zilizo bora za kuweza kusia.

Mbwa mkubwa mwenye rangi ya udongo na nyeusi ambaye amenona kutoka na malisho mazuri na virutibisho mbalimbali, ambavyo vinamfanya kujikinga na magonjwa hatarishi na kumfanya kukuwa na mwonekano mzuri.

Mbwa ambae anafugwa nyumbani, ametoka kwenye banda lake na sasa anakunywa maji, baada ya kumaliza kula chakula chenye virutubisho vingi ambacho ameandaliwa na mfugaji wake.

Mbwa mwenye rangi ya udongo, akiwa pamoja na mfugaji wake ambao wameishi kwa muda mrefu na kujikuta wakiwa ni marafiki, akiwa ameketi chini huku wanatazamana na kuzungumza lugha ya ishara.

Daktari wa mifugo hasa ya nyumbani, kama vile paka na mbwa; ambaye ameletewa mmojawapo mdogo, ili kumkagua na baadaye kugundua changamoto inayomfanya aendelee kudhoofika kadiri siku zinavyo zidi kwenda.

Ndani ya mbuga za wanyama kwenye uwanja ambao una vumbi la kutosha, watoto wa tembo wanalichota na kujimwagia kwenye miili yao, wakirifurahia wakati ambao wahudumu wanaendelea kuwalinda ili wasiumizane.

Watoto wa wanyamapori aina ya tembo, wakicheza katikati ya uwanja uliozungushiwa uzio wa kamba huku wakichota udongo na kujirushia wakati ambao watalii mbalimbali wamezunguka wakiwatazama.

Ndani ya mbuga za wanyama mtoto wa tembo amesimama akiendelea kula majani, nyuma yake wamejaa watalii toka mataifa mbalimbali, wakimtazama na kumshangaa huku wakimpiga picha.

Katikati ya mbuga za wanyama amesimama swala akiendelea na malisho yake ya Kila siku ya majani, ili kujipatia chakula na Baadae kurejea maeneo ambayo hujilaza na kupumzika.

Wafanya kazi wanaotunza hifadhi za wanyama, wamevaa mavazi yao ya kazi, huku wameshika chupa zilizojaa maziwa ili kuwanywesha watoto wa tembo, na kuwahakikishia wana kuwa Wana afya bora bila kushambuliwa na magonjwa mbalimbali yatakayowazohofisha.